Maji yametapakaa kila mahali. Hii ni dhihirisho ya kwamba kuna mafuriko eneo hili kutokana na pengine mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha na kufurika kila mahali. Watu wawili wanaonekana kutembea kwenye maji, maji yenyewe ikifika kwenye magoti yao, na kule mwisho kunaonekana kuwa kuna mbuzi watatu, mtoto mmoja anayeonekana kuwa anawalinda.

Hapa ni chumba cha upasuaji. Nao watu walio kwenye chumba hiki cha upasuaji ni madaktari ambao wamevalia magwanda yenye samawati ambayo yanatumika katika upasuaji ili kuzuia mwili isiingiwe na vitu ambavyo ni geni katika mwili.

Mwanamke anaonekana kua mwenye furaha nyingi. Yeye ako kwenye shughuli za kuchota maji na anaonekana akiwa anafanya usafi wa kufua nguo. Anachota maji ili akaweze endelea na kazi yake.

Daktari au nesi amevaa barakoa na mwenye miwani. Anaonekana kuwa yumo hospitalini na anachukua dawa kwenye sindano, ili akaweze kumtibu mgonjwa, ambaye amekuja kupata matibabu hospitalini. Kule nyuma naona watu kadhaa, ambao inaaminika ama inawezekana kuwa wao ni wagonjwa, ambao wamekuja kuhudumiwa.

Ninaona mtu aliye kwenye shamba ambaye ananyunyiza mimea naye mtu mwenyewe amevaa nguo nyeupe au magwanda ambayo anatumia kuzuia mwili wake ili dawa isiweze kupenyeza kwenye mwili wake na kuweza kumwadhiri yeye. Dawa anayotumia inaweza kuwa yenye kuua madudu au makwekwe au kuzidisha mazao ya mimea yake shambani.

Hawa ni wahudumu wa afya ambao wamo hospitalini nao wamevaa mavazi ya kuwakinga na wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye wanaweza kumpima shinikizo la damu mwilini kwa kutumia mashini.

Huu ni mdomo wa mtu ambao umepanuliwa. Nao umepanuliwa na daktari kwa ajili wa uchunguzi wa meno, ili kudhibitisha kuwa meno yote yako sawa ama kuangalia iwapo Kuna meno ambayo Ina udhaifu, ama inaitaji matibabu iweze kuchunguzwa au kutolewa.

Ng'ombe anaonekana kuwa amekufa na watu wawili wanaonekana kuwa wanatembea wakielekea upande mwingine. Nchi hii inaonekana kuwa imepitia janga la kiangazi nyingi nayo imechangia kwa kupotea kwa nyasi na kudhoofika kwa mazingira nayo imeathiri mifugo kama ng'ombe huyu aliyelala akiwa amekufa.